Wanawake mbalimbali waliovalia mavazi ya kimasai wamepata fursa ya kujiendeleza katika elimu ya watu wazima, wakiwa wanajifunza kushona nguo. Mmoja wao ameshika kitambaa ambacho anakipitisha kwenye mashine ya cherehani, huku wengine wakiwa wanamtazama.

Wanawake wawili (mmoja akiwa mwalimu na mwingine mwanafunzi) wamesimama mbele ya darasa wakati wa kipindi cha masomo, nyuma yao kuna watu wengine wakiwemo wa kiume ambao wamekaa kwa utulivu wakifatilia kinachoendelea, ambapo mmoja wao anaandika kitu ubaoni huku akifUata maelekezo. Hii ni elimu ya watu wazima inayotoa fursa kwa watu kujiendeleza zaidi.

Katika kutekeleza usawa na upatikanaji wa elimu kwa wote hasa kwa makundi maalumu; asasi mbalimbali za kiraia zimekuwa zikijihusisha na utoaji wa elimu katika sehemu tofautitofauti ikiwemo ile inayowagusa watu wazima katika sekta ya kilimo. Wananchi katika moja ya kata wamekusanyika ili kuelimishwa juu ya njia bora za kutumia, kwa ajili ya kuzalisha kwa tija zaidi.

Katika darasa zuri lenye vifaa vya kujifunzia ambavyo ni vya kisasa, kuna wanafunzi watu wazima ambao ni wa kike na wa kiume walioketi na kufatilia kipindi cha somo ambacho kinaendelea. Wanatumia njia ya majadiliano huku wengine wakitumia tarakilishi; hiki ni chumba kinachotumika kufanya mafunzo kwa vitendo hasa kwa masomo ya kiteknolojia ili kuwaleta wanafunzi karibu zaidi na uhalisia wa kile wanachojifunza

Katika elimu isiyo rasmi hasa inayotolewa maeneo ya vijijini watu wengi wamekusanyika katika eneo la nje kwa lengo la kujifunza. Muelimishaji ambaye ni mwanaume amesimama katikati yao akiwapa mafunzo maalumu kwa ajili ya kuwawezesha kiujuzi na maarifa ili kupanua mipaka ya fursa wanazoweza kupata katika jamii yao.

Watu wazima ambao wamekuwa wakijifunza darasani wamefikia wakati wa kufanya mtihani. Na sasa kila mmoja yuko na karatasi yake akipambana kujibu maswali yanayomkabili. Kuna wanaume na wanawake ambao wamepewa fursa sawa katika mpango wa serikali wa kuhakikisha elimu inapatikana kwa wote bila kubagua umri wala jinsia.

Katika zama hizi za maendeleo ya kisayansi na kiteknolojia, kila sekta inajitahidi kukumbatia matumizi ya kisasa vinavyoongeza ufanisi katika kazi, hata katika swala zima la utoaji wa elimu ufundishaji na ujifunzaji umerahisishwa sanaa kwa sababu ya kuwepo kwa vifaa vya kielektroniki ikiwemo kompyuta mpakato, ndio maana wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wamekaa darasani wakifurahia masomo yao kwasababu ya wepesiwanao upata katika kujifunza.

Watu watatu akiwemo baba mtu mzima aliyeketi kwenye kiti huku juu ya meza akiwa ameweka vitabu na madaftari yaliyofunuliwa wako ndani ya chumba kilichosheheni rafu zenye vitabu mbalimbali, mazingira yake ni tulivu yanayoruhusu umakini mkubwa unao chochea uelewa; Maktaba ni moja ya nyenzo muhimu sana katika sekta ya elimu ambapo wanafunzi hupata nafasi ya kutafuta na kupekua maarifa zaidi ili kuongeza ujuzi katika yale waliyojifunza darasani.

Mwanamke mmoja ambae ni mtu mzima zaidi anamuelekeza na kumuonyesha jambo mwanamke mwingine ambae ameshika kitabu na kujisomea. Wanatumia mda wao wa ziada kujadiliana na kutafuta maarifa zaidi yatakayowaongezea ujuzi na maarifa zaidi. Nyuma yao kuna rafu za njano.

Mwanaume mmoja aliyevaa kofia ya duara pamoja na joho linalotambulisha cheo chake anampatia cheti cha kuhitimu mwanamke mwingine. Katika tukio hili kuna wahitimu mbalimbali ambao wamemaliza elimu ya watu wazima na wamevaa pia mavazi maalum. Mwanaume mwingine amesimama karibu yao akiwa amevaa suti na miwani.

Mtu mzima mmoja amekaa kwenye kiti cheupe cha plastiki akiwa anatazama mbele, huku anafungua kitabu na daftari vilivyoko juu ya meza kwa ajili ya kujisomea binafsi, nyuma yake kuna viti vingine vilivyo wazi na baadhi vikikaliwa na watu wengine ambao na wao wanaendelea na zoezi hilohilo.

Watu wazima wamekaa kwenye viti na madawati; yaliyo ndani ya darasa, wakifundishwa masomo mbalimbali kwa ajili ya kujikuza kielimu na ujuzi. Wako wanaume na wanawake ambao wanafuatilia kwa umakini mkubwa na kumsikiliza mwalimu wao, aliyesimama akipitapita katikati yao. Mbele kuna ubao mweupe ulioandikwa kwa maandishi ya bluu ambayo yanaweza kufutika kwa urahisi.

Watu kadhaa wamekaa kwenye viti vya plastiki vya rangi ya bluu kwa mtindo wa duara kwaajili ya kujifunza au kujadili. Kuna wanawake na wanaume ambao wote wanafuatilia kwa ukaribu kinachozungumzwa, elimu isiyo rasmi inayolenga watu wazima huinua sana kundi hili katika kuongeza ujuzi na maarifa.

Wakulima wamekusanyika karibu na shamba la mahindi ili kupewa elimu wezeshi isiyo rasmi kwa lengo la kukuza uzalishaji wao pamoja na sekta nzima ya kilimo. Wamekaa kwenye viti vya plastiki na wamevaa barakoa huku mkufunzi wao akiwa amesimama kuwafundisha.

Kwa sababu ya kukosa urasmi; watu kadhaa wamekusanyika nje ya jengo na kuweka viti vyao vichache; ambavyo wamevitumia kukalia, wakijadiliana na kupokea mafunzo ya masomo mbalimbali. Kuna wanaume na wanawake ambapo wawili kati yao ndio ambao wameshika madaftari, huku mmoja wao akiongoza zoezi hilo linaloendelea.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamekaa na kutengeneza kundi dogo kwa kuizunguka meza huku wakijadiliana juu ya yale waliojifunza, wako wanawake na wanaume na wote wamejikita kufuatilia kwa umakini mkubwa mawazo yanayotolewa na kila mmoja wao, katika chumba walimokaa ukutani kumebandikwa picha na maandishi mbalimbali ya kimasomo.

Moja ya maarifa muhimu sana katika nyakati hizi ni pamoja nayale ya matumizi ya vifaa vya kielektroniki, ili kuendana na mabadiliko yaliyopo watu mbalimbali wakiwemo wanawake wamekuwa wakijifunza matumizi ya kompyuta ili waweze kufanya kazi kwa weledi na ufanisi wa hali ya juu. Mtu mmoja ambae ni mwalimu anawafundisha watu wazima watatu namna wanavyoweza kutumia kompyuta zilizopo mbele yao.

Wanawake wa jamii ya kabila la kimasai wako darasani kwaajili ya masomo; wawili wao wameshika vibao vidogo, huku mmoja akikinyanyua juu na wamevitumia kuandikia irabu za kiswahili ikiwa ni sehemu ya kujifunza kwao. Watu hao wameingia kwenye mfumo elimu ya watu wazima ambayo inakusudia kuongeza uwezo wa kimaarifa katika jamii kwa njia isio rasmi.

Wanawake kwa wanaume wamekusanyika katika chumba kidogo wakipata elimu isiyo rasmi, ili tu waweze kujiendeleza kimaarifa na ujuzi. Yuko mwalimu aliyesimama mbele yao akiwafundishwa kwa msisitizo huku wao wakiwa wanamsikiliza kwa umakini.

Watu wazima wengi wamo ndani ya chumba kikubwa, wakiwa wamekaa kwenye viti na mbele yao kukiwa na meza zilizofunikwa kwa vitambaa vya rangi ya pinki. Wanapokea mafunzo maalumu ya kuongeza uwezo wao wa kiutendaji katika maeneo mbalimbali ya kazi. Pia Wako ambao wanatumia kompyuta mpakato zilizoko karibu yao.

Wanaume watu wazima walio kaa kwenye viti ndani ya chumba cha darasa, wanashirikiana kutumia vifaa vya kielektroniki na kujadiliana, wamekaa kwa makundi ikiwa ni sehemu ya kuongeza uelewa katika kujifunza.

Wanamama ambao wametenga muda wao wa ziada baada ya shughuli zao za kila siku wamekusanyika katika chumba cha darasa ili kujifunza na kujiongezea ujuzi, katika uchache wao wamechagua kujiendeleza kielimu nje ya mfumo usio rasmi ili kuongeza fursa wanazoweza kupata katika jamii zao kimaendeleo.

Mwalimu aliyejitolea kufundisha wanawake ambao walikosa kuingia kwenye mfumo wa elimu iliyo rasmi, amesimama ndani ya chumba cha ofisi akifundisha. Amevalia fulana nyeupe na ameshika kitabu chenye michoro mbalimbali akiwaelimisha wamama hawa waliokaa kwenye mabenchi huku wengine wakiwa wamebeba watoto wao. Hali hii inavuta ile taswira inayoaminika kuwa ukielimisha mwanamke, umeelimisha jamii nzima.

Wanawake watatu watu wazima waliochagua kujiendeleza kielimu wamekaa kwa pamoja wakijadiliana na kuchanganua mawazo yao katika masomo ambayo wamekwishajifunza. Wanatumia madaftari na kalamu za risasi ambavyo vyote vimewekwa juu ya meza na wote wanatabasamu wakifurahia wanachokifanya.

Mkusanyiko wa watu wazima waliokalia madawati ndani ya darasa wakilenga kujifunza au kupata elimu itakayowakomboa fikra zao kimaarifa, wako wanaume kwa wanawake na mwalimu wao wa kiume amesimama karibu na baadhi yao, akiwaelekeza zaidi katika vipengele ambavyo hawakuwa wameelewa vyema

Katika mazingira ya kimasomo wanaume watatu wako katika chumba cha kompyuta wakijifunza namna ya kuzitumia huku mmoja wao akiwa anawaelekeza kwa ukarimu. Watu wazima hawa wanajiongezea maarifa ya aina hii ili kuendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia ambapo matumizi ya vifaa vya kieletroniki ni moja ya mahitaji muhimu sana kwa jamii ya sasa.

Mwanaume mmoja amesimama pembeni ya mwanamke aliyekaa akiwa anamwelekeza kitu kutokea kwenye yale waliojifunza. Mbele yao kuna kompyuta mpakato wanayoitumia katika kujisomea kwao, chumba wanachokitumia kina madirisha ya vioo pamoja na watu wazima wengine wanaoendelea na majadiliano ya kimasomo.

Juu ya meza ya mbao na madaftari, makabrasha pamoja na karatasi kubwa ambalo linatumika kuandikia mambo ambayo mwanafunzi aliye inama anayafundisha. Wako watu wazima wanne wanawake wawili na wanaume wawili walioketi wakisilikiza kwa makini kinacho elekezwa . Nyuma yao kuna dirisha kubwa la bluu lenye vioo.

Watu wazima wa kike na wa kiume wa dini ya kiislamu, wamekusanyika wakifundishwa na mmoja wao aliyesimama. Mchakato wa kuhakikisha kila mtu anapata elimu bora bila kujali umri, ni mkakati wa serikali unaolenga kuwawezesha wananchi wake, waweze kupata maarifa yatakayowasaidia kupanua wigo wa fikra zao, ili kufikia maamuzi yenye tija katika nyanja mbalimbali za kimaisha.

Wanaume kadhaa wamesimama karibu na ukuta ambao umebandikwa karatasi kubwa jeupe lenye michoro mbalimbali, wakiwa wanaelekezana jambo, wawili wamevalia furana nyeusi, mmoja akivaa lenye mistari myeusi na myeupe huku mwingine akiwa na shati la bluu bahari, hii ni moja wapo ya njia kujifunza zinazotumiwa katika elimu ya watu wazima.

Katika elimu isiyo rasmi wanawake kadhaa wamekusanyika katika chumba wakijifunza kwa vitendo stadi za kazi za mikono, wanatumia uzi na vitambaa ili kufuma au kudalizi kwa jinsi wanavyoelekezwa, humo ndani kunakuna meza kubwa za mbao na viti, makochi, mabegi, mikasi, mashine za saluni za kike na kadhalika.

Ndani ya chumba cha darasa cha kisasa kuna wanafunzi watu wazima wanaofundishwa. Mbele yao amesimama mwalimu wa kike ambaye amevaa suruali, shati na kofia huku akiwa ameshika karatasi akitoa msisitizo wa jambo. Ukutani kuna picha mbalimbali na juu ya meza zao kuna vitabu, makaratasi na vifaa vingine wanavyotumia kwa masomo.

Wanawake watatu wenye mitindo ya nywele ya aina tofautitofauti, wamekaa darasani wakifanya mtihani ambao unalenga kupima uelewa wao. Kila mmoja ana karatasi ya maswali pamoja na kalamu mkononi mwake, akisoma na kufikiri namna ya kujibu. Watu hawa wamepata nafasi ya kujiendeleza kielimu pamoja na kuwa umri wao ni mkubwa.

Wanaume wawili wanajadiliana wakitumia kitabu na compyuta mpakato, wako ndani ya chumba cha darasa ambacho kina mwanga wa kutosha na mazingira ya rafiki ya kuisomea, hawa ni watu wazima ambao umri wao haukuwazuia kupata elimu ambayo ina msaada mkubwa kwenye maisha na taaluma zao.

Watu wazima ambao wamekalia madawati, wako ndani ya darasa wakiendelea na kipindi cha masomo. Wanawake hawa na wanaume wanapata elimu katika mfumo usio rasmi; ambao unawapa nafasi hata watu wazima kujiendeleza kiujuzi na maarifa. Mbele yao kuna ubao mweupe na mwalimu amesimama pembeni ya mmoja wao akimuelekeza.

Watu wazima wa jinsia tofauti wameketi ndani ya chumba kikubwa kwa ajili ya kujisomea katika muda wao wa ziada, wanajifunza kwa kutumia vitabu na makarabrasha mbalimbali ambayo wameyaweka juu ya meza. Wamekaa kwa utulivu kila mmoja akifuatilia masomo yake.

Wadau mbalimbali wa elimu ya watu wazima pamoja na ile isiyo rasmi, wako katika warsha kwa ajili ya kujadili masuala mbalimbali yanayowakabili ikiwemo changamoto na mafanikio yao. Wanasikiliza kwa makini wakiwa wamekaa kwenye viti vya bluu vya plastiki na meza zilizoko mbele yao zikiwa na chupa za maji ya kunywa na vijidaftari vya kunakili mambo yanayozungumzwa.

Katika darasa zuri lenye vifaa vya kujifunzia ambavyo ni vya kisasa kuna wanafunzi watu wazima ambao ni wa kike na wakiume, walioketi na kufuatilia kipindi cha somo ambacho kinaendelea. Kuna mwalimu wakiume mbele yao anaewafundisha na kuwaelekeza. Hii pia ni maabara inayotumika kufanya mafunzo kwa vitendo hasa kwa mafunzo ya kisayansi ili kuwaleta wanafunzi karibu zaidi na uhalisia wa kile wanachojifunza.

Mitihani ni kipimo cha kila mwanafunzi ili kumthibitisha katika yale aliyojifunza ikiwa alielewa au kuelimika kwa namna inavyopaswa. Njia hii hutumika kwa nyanja zote za kielimu, ikiwemo ile ya watu wazima. Ndani ya chumba cha darasa, watahiniwa wamekaa kwenye madawati kwa mbalimbali ili kila mmoja aonyeshe uwezo wake peke yake bila usaidizi wakati huu muhimu wa kupimwa.

Wanafunzi kadhaa wa kike wameshikilia vijitabu vilivyochorwa ramani ya Afrika na nyinginezo, huku wakiwa wamevifungua na kuonyesha wakitazama mbele. Nyuma yao kuna viti na meza, pamoja na wenzao wengine ambapo wote wapo hapo kwa ajili ya kupata elimu isiyo rasmi.

Katika eneo la wazi nje na katikati ya nyumba mbili, kuna watu wazima ambao ni wanawake na wanaume wamekaa kwenye mkeka uliotandikwa chini, wakiwa wameshika madaftari wanayoyatumia kuandika na mbele yao kukiwa na mwanamke ayewafundisha katika mazingira yasio rasmi.

Katika mazingira ya nje wanafunzi watatu ambao ni watu wazima, wame wakiwa wamekaa wakiizunguka meza ya duara kwa ajili ya kujadiliana kimasomo. Kuna wanawake wawili na mwanaume mmoja wanatazama mbele wakitabasamu, huku juu ya meza kukiwa na vitu mbalimbali vinavyowawezesha kuelekezana wenyewe katika muda wao wa ziada.

Wanufaika wa elimu ya watu wazima ambao ni wanawake na wanaume, wako ndani ya darasa zuri na la kisasa wakijifunza. Wanafunzi hawa wamepata nafasi nyingine ya kujiendeleza kielimu ili kuhakikisha hawaachwi nyuma katika nyakati hizi ambacho kuelimika ni kipaumbele cha wote. Mwalimu wao wa kike amesimama katikati akiwa ameshika kitabu anachotumia kuwafundisha.

Mmoja wa wanafunzi katika elimu ya watu wazima anakabidhiwa cheti cha kuhitimu na mkuu wa chuo husika huku wengine wakiwa wamesimama karibu yao wamevalia mavazi maalumu yanayoakisi umuhimu wa siku hiyo ambayo ni ya mahafali, nyuma yao kuna watu wengine ambao ni mashuhuda wa tukio hili linaloendelea.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwemo wanawake na wanaume, wako ndani ya darasa na wamekalia madawati ya mbao wakiandika na kujifunza. Mwalimu wa kiume aliyevalia shati la kitenge; amesimama akiwagawia karatasi za marelejeo kwa ajili ya uelewa zaidi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanaelekezana mambo kadhaa wakiwa wanatumia kompyuta mpakato, wako wanaume watatu na wanawake wawili, huku nyuma yao kukiwa na wakaka wengine katika darasa hilo ambao wamekaa karibu kabisa na dirisha kubwa.

Watu wazima kadhaa wako ndani ya chumba kinachotumika kama darasa kwa ajili ya kujifunza kwa pamoja. Kuna wanawake na wanaume wote wakiwa wamekaa kwenye viti vyeupe vya plastiki, huku vingine vikiwa havijakaliwa. Katikati kuna mkeka uliotandikwa na watoto wawili wamelala juu yake, ikidhihirisha mazingira haya ni ya elimu isiyo rasmi.

Mwanamke mmoja aliyejitanda mtandio wa bluu amenyoosha mkono wake kwa bidii akidhamiria kuonekana ili aweze kuuliza au kujibu swali wakati wa kipindi cha masomo darasani, kuna wanafunzi wengine wengi ambao ni watu wazima waliojaza chumba hicho wakiwa wanatazama mbele ambapo pengine kuna mwalimu wao anayewafundisha.

Baada ya muhula mrefu wa kujifunza darasani hatimaye umefika wakati wa wanafunzi kupimwa katika yale waliyojifunza, watu wazima bawa wameketi katika mistari huku kila mmoja akiwa kwenye meza yake akifanya mtihani utakaomuwezesha kwenda ngazi nyingine ikiwa ataufaulu, nyuma yao wamezungukwa na miti pamoja na majengo.

Watu wazima wa jinsia ya kiume wamesimama kuizunguka meza wakiwa wanaanda michoro na maandiko ya kwenye karatasi kubwa kwa ajili ya kuiwasilisha kwa mkufunzi wao, ikiwa ni sehemu ya mafunzo kivitendo. Elimu hii inawasaidia kupata vyeti ambavyo vitawatambulisha kitaaluma katika soko la ajira au fursa mbalimbali za kimaendeleo ndani na nje ya nchi.

Wanaume wawili watu wazima ambao ni wanafunzi wamekaa kwenye viti, huku mbele yao kukiwa na meza ya mbao ambayo wanaitumia kuwekea kitabu wanachotumia kujifunza, wameshika peni mikononi mwao na wote wana vidaftari vidogo kwa ajili ya kunakili hoja muhimu wanazojadili kwa pamoja.

Wanawake wawili watu wazima wanaelekezwa jambo na mwalimu wao wa kiume aliyekaa katikati yao, wanajifunza matumizi ya tarakilishi ili waweze kufanya kazi zao kwa weledi kwani tayari wao ni waajiriwa na wanachofanya ni kujiendeleza tu.

Katika mazingira yasiyo rasmi, watu wazima watano, akiwemo mwanamke mmoja, wamekaa kwenye viti vyeusi wakitazama mbele, ambapo kuna ubao mweupe ulioandikwa mambo mbalimbali wanayo ya nakili. Baadhi yao wamekaribiana wakijadili na kuelekezana zaidi juu ya yale waliofundishwa. Kuna mabegi nyuma yao ambayo yametundikwa kwenye viti walivyokalia.

Tunapoongolea elimu ya watu wazima huwa inawakilisha nyanja zote ambazo watu wanalazimika kupata maarifa. Kilimo ni moja ya eneo muhimu ambalo jamii haiwezi kuacha kujikita kwenye kupata ujuzi wake. Wanawake kadhaa wamesimama katikati ya shamba, wakipewa maelekezo kiuhalisia na mtaalamu aliyesimama mbele yao unaoonyesha sehemu ya mafunzo kivitendo.

Katika mfumo wa utoaji elimu watu wazima nao hawakuachwa nyuma kwani wamepewa nafasi ya kujiendeleza ili kuwapa uwezo zaidi katika kuleta maendeleo ya kijamii. Watu waliokusanyika katika chumba hiki ni moja ya wanufaika wa mpango huo. Kuna wanawake na wanaume waliokaa kwa mzunguko wakijadili na kufundishwa na mkufunzi wao ambae ameshika karatasi nyeupe yenye maandishi meusi.

Watu wazima wanaume akiwemo mwanamke mmoja wamekaa kwenye viti vya plastiki na meza ndefu ikiwa mbele yao ambayo imefunikwa kwa kitambaa au kitenge. Wanatumia kompyuta mpakato, madaftari, simu za mkononi, karatasi pamoja na kalamu kujifunza; kwa kushirikiana ili waweze kuongeza uelewa wa yale waliyofundishwa.

Mama mtu mzima aliyevalia kanga kiunoni na kofia kichwani, ameinama kidogo akiandika kwa chaki katika sehemu ya chini ya ubao, ikiwa ni sehemu ya zoezi la kujifunza. Mwalimu wa kiume amesimama pembeni yake, akifuatilia kinachofanyika kwa ukaribu kwa ajili ya kuelekeza zaidi. Inatia moyo kujua ya kuwa upatikanaji wa elimu hauna mipaka ambayo inamfunga mtu kimazingira ama kiumri.

Mwanamke mmoja mwenye umri mkubwa aliyevalia kofia iliyofumwa kwa uzi amekazana kuandika kwenye daftari lake akinakili mafundisho anayopokea. Amekaa kwenye kiti cha mbao na mbele yake akiwa na meza ambayo imetumika kuweka vifaa vyake vya kujifunzia, na nyuma yake kuna mwanafunzi mwenzie ambaye anaandika pia.

Ndani ya darasa lililopakwa rangi ya kupendeza, kuna watu wazima waliokaa wakiwa wanafundishwa na mwalimu wao; aliyemuinamia mmoja wao akimuelekeza kwa ukaribu. Wanapata elimu hiyo katika mfumo usio rasmi ili kujionoa zaidi kimaarifa na kuondoa mipaka inayoweza kuwakabili kwa kukosa mafunzo hayo.

Mwalimu amesimama akiwa ameshikilia karatasi kubwa nyeupe yenye maandishi meusi na amewaelekezea wanafunzi waliokaa, ili kuwaonesha kilichoandikwa ikiwa ni sehemu ya mafunzo kwa watu wazima hao waliokusanyika darasani, wamekalia viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu huku mbele yao kukiwa na meza iliyosheheni vifaa mbali mbali wanavyotumia kujifunzia.

Vifaa vya kisasa kama vile kompyuta mpakato vina mchango mkubwa sana katika mazingira ya kujifunza, vinarahisisha mambo mengi ikiwemo upatikanaji wa haraka wa taarifa na maarifa sahihi kwa wanafunzi, na ndio maana watu wazima hawa walioko darasani wakijadili na wanavitumia katika mchakato wa kuongeza ufanisi katika kujifunza kwao.

Mwalimu wa kiume ambaye amevaa koti la kijivu na fulana nyeusi kwa ndani, ameinama kuwaelekeza wanawake waliomzunguka juu ya jambo fulani la kimasomo. Mazingira haya ni ya elimu ya watu wazima, ambao wanawezeshwa kupata ujuzi zaidi ili kuboresha maisha yao na ya jamii.

Korido ya nje katika moja ya jengo refu la madarasa kwa shule ya msingi, ziko nguzo zenye rangi nyeusi za chuma zinazo shikilia paa na kuna mlango pamoja na vijidirisha vidogo vya vioo kwa juu. Mazingira ni tulivu yakihamasisha ujifunzaji yakinifu

Moja ya jengo la darasa katika shule ya msingi limepakwa rangi ya maziwa na kuchorwa michoro mbalimbali, kwa nje ina milango na madirisha ya bluu pamoja na uzio mfupi wa maua. Mbele yake kuna nyasi za kijani zilizotawala uwanjani zikitengeneza mazingira nadhifu na rafiki kwa wanafunzi kupata elimu yao.

Majengo ya shule ya msingi yamepakwa rangi za kupendeza na kutengenezewa mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kuna miti mingi iliyonawiri na kushonana kwa nyuma, huku mbele kukiwa na nyasi fupi zilizokatwa vizuri. Vilevile yapo mabembea ya chuma yanayowawezesha wanaosoma hapo kupumzisha fikra zao kimichezo.

Mwanamke mmoja ambaye ni mwalimu wa shule ya msingi amevaa baibui jeusi pamoja na kujitanda ushungi wa bluu kichwani. Amesimama mbele ya darasa karibu na ubao akiandika kwa kutumia chaki, kwa lengo la kuelekeza wanafunzi kwa njia ya kuchora michoro ili waweze kuelewa.

Jumapili, jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi, ni siku saba katika Juma ambazo zimeandikwa kwa lugha ya Kingereza kwenye vijikaratasi vidogo vyeupe, vimebandikwa ukutani kwa lengo la kujisomea. Njia hii hutumika kwa shule za awali au msingi kwa wanafunzi ambao bado wanajengwa kwenye uelewa yakinifu.

Mafaili kadhaa yenye rangi tofautitofauti ikiwemo bluu, nyeusi, kijani, njano na nyekundu yamebebanishwa nakuwekwa kwa pamoja juu ya kabati lenye rangi nyeupe, yamehifadhiwa vyema ndani ya ofisi ya walimu ili kutunza nyaraka mbalimbali za kitaaluma na maendeleo ya wanafunzi wa shule ya msingi.

Katika darasa nzuri lenye vifaa vya kujifunza ambavyo ni vya kisasa kuna madirisha makubwa viti na meza ndefu ambazo zina mabomba na sehemu ya kutiririshia maji, hiki ni chumba cha maabara katika shule za sekondari kinachotumika kufanya mafunzo kwa vitendo hasa kwa masomo ya kisayansi ili kuwaleta wanafunzi karibu zaidi na uhalisia wa kile wanachojifunza.

Jengo kubwa na zuri la ghorofa moja, limepakwa rangi zinazopendeza na kuwekwa nakshi za kuvutia. Linatumika kwa ajili ya elimu ya sekondari, ambapo wanafunzi wanapata nafasi ya kujifunza masomo mbalimbali kulingana na mitaala iliyopo kwenye mfumo ulio rasmi. Mazingira ya nje ni masafi na nadhifu sana, ambapo kuna maua yaliyopandwa kwenye makopo na kupangwa kimistari.

Walimu wawili, wa kike na wa kiume, wa shule ya sekondari, wako ndani ya ofisi wakielekezana kwa ukaribu juu ya yale ambayo wanatarajia kwenda kuyafundisha. Kwenye meza wanayoitumia kuna vitabu, madaftari, mafaili pamoja na makaratasi. Kuna wanafunzi nje, kwa mbali, wanaoonekana kupitia dirisha lililo wazi la chumba hicho.

Katika mazingira ya kujifunza huwa kuna wanafunzi wanaolala shuleni na wale wanaoshinda kutwa nzima na kisha kurudi nyumbani baada ya masomo ya siku husika. Mabweni ndiyo ambayo huwa yanatumika na wanafunzi hususani wa shule za sekondari wanaoishi hapohapo ambapo kuna vyumba vingi vyenye vitanda, meza pamoja na viti viwili kwa ajili ya kujismomea wakati wa usiku.

Viti vya bluu, meza za mbao, ubao mweupe ,pamoja na kompyuta mpakato. Vyote viko ndani ya darasa kubwa na la kisasa ,lililopangiliwa vizuri katika hali ya unadhifu wa hali ya juu .Haya yanaweza kuwa ni mapinduzi katika shule za sekondari hasa kwa sekta binafsi ili kuleta ushindani wenye afya na kuhakikisha utowaji na upatikanaji wa elimu bora kwa wanafunzi.

Jengo refu lenye madarasa limepakwa rangi nyeupe na kuwekwa madirisha ya vioo pamoja na milango mikubwa, kwa nje kuna miti iliyozunguka eneo hili na vimbweta vya watu kukaa, mazingira ni tulivu ambayo hayakusafishwa, kuashiria kuwa ni kipindi cha likizo ambapo wanafunzi wa sekondari wako nyumbani kwa mapumziko ya kimasomo.

Moja ya siku muhimu katika kipindi cha mtihani wa taifa kwa shule za sekondari. Wasimamizi wamejipanga vyema ndani ya darasa, kwa ajili ya kuhakikisha zoezi hilo linafanyika ipasavyo. Kuna wanafunzi wa kiume ambao wamevalia sare, kila mmoja akiwa amekaa kwenye kiti na meza yake, wakifanya mitihani yao kwa utulivu. Mbele kuna meza kubwa na bahasha za bluu, pamoja na ubao mkubwa ukutani.

Wanafunzi wamefua masweta yao ya rangi ya bluu ambayo ni sare zao na kuyaanika kwenye kamba nyuma ya majengo, chini kuna nyasi zilizo karibu na kukauka kwa sababu ya jua kali na anga ni safi lenye rangi ya bluu iliyotulia. Hii ni shule ya sekondari ambayo pia ina mabweni yanayotumika kulala.

Chuo kinachofundisha masuala ya urembo kimetoa nafasi kwa wanafunzi wake kufanya majaribio ya yale waliyojifunza. Wasichana watatu waliovalia sare, wako kwenye chumba cha saluni ya kiume, mmoja akiwa anamnyoa mkaka huku wengine wakitazama anachokifanya.

Watu wengi ambao ni watu wazima, wakiwemo wakiume na wakike, wamekusanyika ndani ya maktaba iliyosheheni vitabu kwa ajili ya kujifunza kwa njia ya majadiliano. Wamekaa kwa makundi makundi huku walimu wao wakiwa mbele ili kusimamia zoezi hilo. Katika chumba hicho wamezungukwa na rafu, kabati ndogo na skrini yenye maandishi.

Wanafunzi wengi wa chuo kikuu wako darasani wakiwa wamekaa kwa mtindo wa ngazingazi ili kutoa nafasi kwa waliopo nyuma pia kuweza kuona, chumba walichomo ni kikubwa na cha kutosha chenye sakafu ya marumaru inayong'aa pamoja na madirisha makubwa ya vioo, katikati yao amesimama mkufunzi ambaye anawafundisha huku wao wakiwa makini kufuatilia.

Moja ya mafunzo muhimu katika elimu ya vyuo vikuu na vile vya kati ni pamoja na masomo ya kompyuta kila mwanafunzi analazimika kufundishwa matumizi ya kifaa hiki cha kielektroniki ili aweze kuendana na uhitaji uliopo katika soko la ajira ambapo ujuzi wa aina hii ni sifa mojawapo inayompambanua mtu mbele ya waajiri.

Wanafunzi wengi waliovaa barakoa wako ndani ya darasa wakiwa wanatazama mbele alipo mkufunzi wao ambaye anafundisha katika moja ya chuo kikuu. Chumba kina kuta za maziwa pamoja na paa zuri zenye taa za kisasa zinazofanya kuwe na mwanga wa kutosha.

Wanafunzi wa chuo kikuu wako darasani, wakifuatilia mafundisho yanayo endelea. Kuna wanawake na wanaume ambao wamekalia viti vilivyounganishwa na vijimeza vyake. Chumba walichomo ni kikubwa na kina mwanga wa kutosha unaopitishwa na madirisha yaliyopo.

Wanawake kwa wanaume wanaopata elimu ya chuo wamekaa darasani wakimsikiliza mkufunzi wao kwa umakini mkubwa. Wamekalia viti vilivyounganishwa na vijimeza vyake ambavyo huvitumia kuwekea madaftari wanayoandikia. Wote wamevaa masweta au makoti kwa kuwa katika eneo walilopo kuna hali ya hewa ya ubaridi.

wanafunzi saba wa chuo kikuu wamekaa mahali pamoja kwa ajili ya kuendelea kukamilisha kazi ya kundi waliopewa na mkufunzi wao wanatumia vifaa mbali mbali, ikiwemo kompyuta mpakato ambayo hurahisisha sana ufanyikakaji wa zoezi hili ambalo limelenga kuwaongezea alama kwenye maendeleo yao ya kitaaluma katika muhula husika.

Katika moja ya vyuo bora kabisa vya kisasa na kimataifa, wanafunzi waliovalia sare nadhifu wamekaa kwa mpangilio mzuri; wakiwa wanafanya mtihani ndani ya ukumbi mkubwa unaotumika kama darasa kwa nyakati tofautitofauti. Paa lake lina vyuma ambavyo vimelishikilia pamoja na taa zinazowaka na kufanya mahali hapo pawe na mwanga unaowawezesha watahiniwa kuona vizuri.

Wanafunzi wa chuo kikuu wanafanya mtiihani wao wa kumaliza muhula wa kwanza wa masomo yao huku kila mmoja akiwa amekaa kwenye kiti na meza mbali na mwenzake. Wapo kwenye ukumbi mkubwa wenye madirisha yenye mapazia pamoja na mlango mkubwa nyuma yake. Wamekaa kwa utulivu ili kuruhusu kila mmoja kufikiri vyema.

Mhadhiri wa chuo kikuu amesimama mbele ya darasa dogo akitoa mafunzo kwa wanafunzi waliokaa kwenye viti vya kijani wakimtizama, anatumia projekta kama ubao ambao maandishi yanaonekana hapo ili wote waweze kuona vile vie ana kopyuta mpakato ambayo ameiweka juu ya meza.

Mijadala ya hapa na pale ni moja ya njia wanazozitumia wanafunzi wa vyuo vikuu kujifunza zaidi na kukamilisha kazi za kimasomo. Ndani ya chumba kikubwa chenye mapazia kuna watu waliokaa kimakundi makundi wakitumia kompyuta mpakato kuelekezana mambo mbalimbali ili kujiimarisha kitaalumu katika mafunzo ya chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wamefika katika eneo la kazi ili kushiriki kwa vitendo katika ujenzi wa jengo kubwa, wamevaa mavazi na vifaa maalumu vya kazi ili kujilinda na ajali zinazoweza kutokea mahali hapo, tayari vyuma vimekwishawekwa juu kwa ajili ya kupauwa.

Mafunzo ya ufundi stadi yanaendelea katika karakana ambapo wanafunzi kadhaa wamevalia maovarolia ya bluu mkoleo, pamoja na glavu kubwa za njano mikononi. Mbele yao kuna mtambo wanaoufanyia kazi kwa maelekezo ya mwalimu wao ambaye ni wa kizungu, wote wanatabasamu wakifurahia jambo wanalolifanya.

Wanaume wanne wamesimama ndani ya eneo maalumu la kujifunza kwa vitendo jinsi ya kupaka rangi kwa mtindo wa kisasa, wamevalia mavazi ya kazi, huku mmoja wao akiwaelekeza namna ya kutumia kifaa wanachofundishwa kukitumia; mafunzo ya aina hii humsaidia mwanafunzi kupata ujuzi wa haraka na ulio halisi.

Watu wawili wa kike na wa kiume wameshika vifaa vya kieletroniki wakivitengeneza huku wakiwa wamevalia ovaloli, mafunzo ya ufundi stadi ni moja ya njia ambayo serikali inaitumia, ili kukabiliana na changamoto ya ajira kwa vijana hasa katika nchi nyingi zinazoendelea ,vimejengwa vituo na vyuo vingi vinavyotoa elimu ya aina hii, ikiwa ni mkakati madhubuti wa kutekeleza jambo hilo kivitendo.

Mwanaume mmoja aliyechukua masomo ya ufundi stadi ameshika kifaa ambacho ni simu ya mkononi, na anaifungua kwa ajili ya kutaka kujua changamoto iliyopo ili aweze kuitengeneza. Amevaa ovaroli la rangi ya bluu mkoleo pamoja na tisheti nyeupe ndani, huku akiwa amezungukwa na vifaa vingine vya kielektroniki katika chumba alichomo.

Wanafunzi wakike kwa wakiume waiovalia ovaroli za bluu mkoleo, wamejipanga kuzunguka meza huku mwalimu wao akiendelea kuwaelekeza kwa vitendo wanajifunza namna ya kutengeneza kifaa cha umeme ili kuwawezesha kufanya tatuzi mbalimbali za changamoto kayika jamii zao. Mafunzo ya ufundi stadi ni muhimu sana na yanapaswa kupewa nafsi kwa ajili ya watu wengi zaidi kuyapata.

Watu sita wa jinsia ya kiume wanafanya majaribio ya vitendo katika kutengeneza simu za mkononi ili waweze kupata ujuzi huo. Kila mmoja anavifaa vyake anavyovitumia kufungulia au kufungia pamoja na kuchomelea ikiwa inahitajika hivyo.

Ndani ya chumba chenye vifaa vya kielektroniki kwa ajili ya kujifunzia kuna wanafunzi wanaofanya mtihani mwalimu wao amesimama katikati yao akifuatilia kinachoendelea, ili kuzuia udanganyifu na waweza kutokea baina ya watahiniwa hawa wanatumia kompyuta ambazo wameruhusiwa kuzifungua ili waweze kujibu baadhi ya maswali.

Katika chuo cha ufundi stadi wanafunzi kadhaa wako katika chumba cha kompyuta wakijifunza namna ya kuzitumia, huku mmoja wao akiwa anawaelekeza kwa ukaribu. Wanajiongezea maarifa ya aina hii ili kuendana na kasi ya mabadiliko ya kiteknolojia, ambapo matumizi ya vifaa vya kielektroniki ni moja ya hazina kubwa kwa maendeleo ya jamii zetu.

Mwanamme mmoja ambaye amevaa kofia na tisheti nyeupe; ameshika sehemu ya mtambo uliopo mbele yake akiutengeneza, ikiwa ni majaribio ya vitendo yanayofanywa na wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi. Mafunzo ya aina hii muhimu kwa vile ambavyo yanatoa nafasi kwa watu wengi kujikwamua kiuchumi, kupitia ujuzi wanaoupata.

Wanafunzi wa kiume katika chuo cha ufundi wanafanya majaribio ya kutengeneza simu ili kujiongezea ujuzi wa kufanya hivyo, wamekaa ndani ya chumba kidogo huku wakiwa wamezungukwa na vitu vingine vya umeme ambavyo ndio sehemu kubwa ya masomo yao, aina hii ya maarifa inahitajika sana katika jamii kwa sasa hasa ikizingatiwa kuwa kuna ongezeko kubwa la matumizi ya vifaa vingi vya kielektroniki.

Katika moja ya vyuo vya ufundi stadi wanawake sita wako ndani ya Karakana wakipata mafunzo kwa vitendo. Wamevalia vifaa maalumu vya kufanyia kazi kama vile: ovaroli, barakoa, glavu pamoja na miwani ya mwanga; huku mmoja wao akishika kifaa kitumiacho umeme anachokitumia kuchomelea chuma.